Kuna ndama kadhaa wengi wao wakiwa weusi na weupe wamesimama ndani ya boma au zizi. Sakafu inaonekana kuwa na chembechembe ya maji ambayo ni machafu.

Mwanamume amevaa kofia na fulana ya buluu. Amesimama karibu na mgomba. Ameshika ndizi ambazo tayari zimeiva na zina rangi ya njano.

Mwanamke aliyevaa gauni la kahawia amesimama huku anatabasamu usoni mwake. Kuna rundo la ndizi ambazo hazijaiva vizuri na masanduku machache karibu naye.

Mwanamke aliyevalia shati ya rangi ya machungwa na kijani anamkamua ngombe mwenye rangi ya kahawia aliyenenepa na afya nzuri. Mguuni mwake amevalia champali yenye color nyeupe.

Mwanamke anayeonekana kuwa mwanasayansi au mtaalam wa maabara, amevaa koti jeupe na kofia kichwani. Anashikilia beka ya glasi iliyo na kimiminiki kinachoonekana kama maziwa.

Migomba imechanua vizuri, ina majani mapana na ya kijani kibichi. Nyuma kuna msitu mnene, unaoashiria eneo lenye mimea mingi, na labda hali joto, ya joto na unyevunyevu.

Mwanamke anakamua ng'ombe mwenye rangi ya nyeupe na nyeusi akitumia chupa kukusanyia maziwa. Amejifunika kikoi cha aina ya maasai na kuvalia suruali ya buluu huku akiwa na tabasamu usoni mwake.

Mtu aliyevaa suruali, fulana nyeusi na kofia nyekundu, ameinama karibu na ng'ombe mweupe. Anaonekana kushika chombo cha kukamulia maziwa. Mazingira haya yanaonekana ni ya nyumbani.

Migomba ya ndizi imefunikwa na mifuko ya buluu ,hii ni kulinda dhidi ya ndege waharibifu ama hali mbaya ya anga. Ina matawi ya kijani kibichi yaliyo mapana na marefu.

Kuna mlima mdogo wa udongo, unaoashiria labda ardhi iliyoandaliwa kwa ajili ya kilimo. Kushoto, kuna nyasi ndefu zinazofanana na majani ya miwa. Kwa ujumla, mandhari haya ni ya mashamba au bustani.

Migomba miwili imejaa ndizi zilizoiva, zinaonekana kuwa za njano. Hii ni ishara ya ukomavu. Majani ni ya kijani kibichi na ni yenye afya nzuri.

Ng'ombe mwenye rangi nyeusi na kahawia amedhoofika sana. Anaonekana kuwa na uvimbe mdogo mwilini haswa sehemu yake ya chini. Mifupa ya mbavu na kiuno inaonekana kwa wazi.

Mtu mmoja amevaa kofia na koti jeupe la maabara, anamwaga maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma, huku akiyachuja. Kando yake kuna mwanaume mwenye fulana nyekundu na suruali ya jeans , amesimama kwenye gari la kubebea mzigo.

Sufuria ina kiowevu chenye rangi ya manjano kijani na mada nyeupe iliyoganda, ndani yake kuna kijiko chambao kikiwa kimezama kidogo.

Mkono wa mtu wenye kidole gumba umeshikilia ndizi mbichi ambayo haijaiva vizuri na imemenywa sehemu yake ya juu ikionyesha rangi ya ndani iliyo nyeupe.

Shamba hili lina migomba michanga ikiwa imepandwa kwa safu na dhifu ardhini, ambayo ina majani makubwa na ya kijani kibichi, ikionyesha afya njema na ukuaji. Kunaonekana kuna mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone, ukipita kando ya mimea.

Kijiko cha chuma kimeegemea ndani ya maziwa yaliyoganda. Kichungi cha kijani kibichi kilicho na chembe za maji kinatumika kuyachuja. Inaonekana kuwekwa kwenye kitu chenye sakafu nyeusi.

Mzee mwenye asili ya kiafrika yuko shambani mwake akivuna mahindi ambayo yamekomaa vizuri, majani yake yanaonekana kijani kibichi na yenye afya ikionyesha msimu mzuri wa mavuno.

Ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi anakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine, anaonekana akiwa amesimama kwenye sakafu la changarawe karibu na chombo cha kulishia, nyuma yake kuna mlango wa bluu uliofungwa.

Mwanamume amesimama karibu na pikipiki iliyo na kiberenge cha kubeba vyombo vya maziwa ilhali mwingine anaandika kitu kwenye daftari, anaonekana kama anafanya hesabu au kuweka rekodi.

Kuna rundo kubwa la ndizi zenye rangi ya kijani kibichi zilizopangwa na kufungwa katika mikungu . Zinaashiria kuwa zilivunwa hivi karibuni. Nyuma kuna miti mingine mingi. Hii inaonyesha mazingira ya shamba yenye mavuno mengi.

Mtu amechuchumaa chini huku akikamua ng'ombe ambaye ni wa kahawia nyepesi na amesimama. Anatumia ndoo ya buluu. Mazingira yanaonekana kuwa kavu yenye udongo na mimea michache iliyo kauka.

Ng'ombe wawili wachanga wa rangi ya kahawia wanapita kwenye njia iliyoelekeza kwenye chumba cha kunyunyuzia dawa. Mazingira haya yanaonekana kuwa ya shamba au sehemu ya mifugo. Kuna vifaa vingine kama vile generator nyuma yao.

Mwanamke aliye na miwani amesimama karibu na mgomba. Amevaa fulana nyeupe na aproni yenye mistari. Ameshika mkungu wa ndizi kwa mikononi yake zilizo na rangi ya kijani kibichi, Ardhi inaonekana kuwa na udongo mwekundu.

Mwanamume anauza ndizi nyingi zilizopangwa katika mirundo mikubwa zikiwa na rangi ya manjano kuashiria zimeiva. Ameshika kishahada kimoja cha ndizi. Hii inaonekana kama pahali pa biashara.

Mwanamke aliyetabasamu anachuchumaa katikati ya mimea mingi nywele zake ni fupi na zimesokotwa , amevalia fulana nyeusi yenye picha ya batman kando yake kuna mahindi ambayo ni marefu.

Ng'ombe yumo ndani ya kibanda kilichojengwa na miti iliyokauka. Kando kidogo kuna mitungi miwili, manjano na nyekundu. Sepeto inaonekana imelala kwa nyasi iliyo hapo karibu.